Eneo la kugawia chakula ambapo ni mikono ya kina mama na baadhi ya wanaume tu. Yanaoweza kuonekana yakinyooshwa huku wakihudumiwa chakula kwenye bakuli kutoka kwenye sufuria moja kuu.

Mkulima anachunga ng'ombe kupitia mfumo wa malisho ya mabanda huku akiwa ameshika fimbo. Mazingira yanayo zungukwa ni ya kijani kibichi na yanavutia mno. Kuna miti na nyasi kila upande, na ng'ombe wenyewe ni wa madoa ya kahawia na meupe wanao pitia ndani ya mabanda hayo.